Dada mmoja anayeonekana kuwa mwanariadha ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiegemea mbele akijisongeza. Maeneo yale ni ya uwanja wa riadha uliopakwa nyekundu na alama za njia nyeupe. Chini ya hali ya anga ni usiku na taa za bandia zinatumika kumulika.

Wanariadha wenye ulemavu wa macho wako katika mashindano. Upande wa mbele kati ni Kimani wa Kenya aliyevaa jezi nyekundu na kitambaa cha kufumba macho huku ameinua mikono. Nyuma yake kushoto ni mwanariadha anayeitwa Santos kulingana na maandishi yaliyo kwenye sare yake ya kijani na njano.

Mwanariadha amevalia jezi nyekundu yenye maandishi ya jina lake na nchi binafsi huku ameinua mikono na amefunga macho na kitambaa ya bluu. Kando yake mtu mwingine ambaye ni mwongozaji wake, pia anaonekana akikimbia.

Computer yenye skrini nyeusi imesimamishwa pale. Upande wa mbele chini ni kibodi na panya zilizo kwenye meza nyeupe. Nyuma, dirisha lenye pau zilizopakwa rangi ya kijani inaonekana. Kiti cha plastiki nyeupe pia inaonekana pembeni.

Rundo la vitabu na kitabu kinachoonekana juu kabisa kina jina la kiswahili linaloitwa Ayubu Mashakani kilichochapishwa na John Hagwe. Kichwa kingine pia kinaonekana upande wa juu inayosoma Pepea na Kipepeo. Jalada lina mchoro unaoonyesha mazingira ya mashambani, pamoja na wanyama na miti mbalimbali.

Mwanariadha wa Kenya majina ya Wesley Kimeli Sang, aliye na ulemavu wa mkono wa kulia, anaonekana akikimbia uwanjani akiwa amevalia nguo nyekundu. Nyuma yake kuna nyumba na miti ya kijani kibichi.

Shati iliyoundwa kama orodha kwa matumizi ya masomo, ina mwonyesho wa siku za wiki. Kila siku, imewekwa na lebo ya rangi tofauti kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi, maandishi yale yamefanywa kwa kutumia kalamu yenye rangi nyeusi.

Njia iliyofunikwa au veranda kando ya jengo, ambayo yaweza kuwa ni makazi au shule. muundo huo una safu ya nguzo zinazo unga mkono paa na kuunda njia iliyohifadhiwa kando ya ukuta, madirisha na mlango.

Tarakilishi mbili za aina ya Dell zimewekwa mezani zikiwa zinaonyesha screen ya rangi nyeusi, upande wa kulia wa meza kuna vitabu, na upande wa mbele kuna makaratasi ya yenye rangi ya kuvutia.

Ishara nyeupe yenye maandishi yaliyochapishwa kwa rangi ya samawati na kijani, yamebandikwa kwenye mlango wa mbao wenye rangi nyekundu. Ishara hiyo inataja neno karibu kwa wima kwa kutumia herufi ya kwanza ya kila mstari.

Upande wa juu wa kitabu kilicho chapishwa na kampuni ya Longhorn. Somo ni sayansi ya kompyuta. Lina tumika na wanafunzi wa darasa la saba. Mchoro wa mkono uliovishwa glavu ya buluu umeshikilia vifaa flani pale.

Mlango wa rangi nyekundu ulio na bango lililoandikwa darasa la 1C. Chini yake kuna karatasi nyeupe uliyoandikwa kwa kutumia wino nyeusi unaosoma mwalimu Agnes karibu.

Upande wa mbele wa ukuta unaonyesha maandishi yanayosema Kituo cha Kusikilia cha Dechi yaliyoandikwa kutumia rangi ya buluu, kando kuna bendera ya Kenya na baluni ya mapambo na kibao cha ukumbusho kinachoelezea uzinduzi rasmi na jina la aliyeongoza ambaye ni Bwana Hari.

Dada mmoja ambaye ni mchezaji wa Kenya anaonekana akitabasamu amevalia jezi ya spoti na kofia kichwani huku ameshikilia bango ya buluu yenye maandishi ya Paris mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne imehitimu, nyuma yake kuna bahari.

Bango linalotumika kwa elimu ya utotoni, lililo na alphabet ya kingereza kwa herufi kubwa na ndogo pamoja na alama ya mshangao na kuuliza. Upande wa chini na kwenye mpaka, kuna rangi na vielezo mbalimbali.

Watu kumi na moja waliovalia jezi wanaonekana wamesimama huku mmoja aliye na ulemavu fulani ameketi kwenye kiti chenye magurudumu na wameshikilia bango iliyo na kiasi cha pesa walioshinda.

Mkusanyika wa karatasi za rangi tofauti zinazotumika kwa ufundi na miradi mbalimbali kama kutengeneza kadi ,kukunjq karatasi na mara nyingi pia hutumika katika mipangilio ya kielimu yamewekwa kwenye mkoba mmoja.

Ratiba ya shule ya Thika Road Christian Junior, inayoonyesha kila siku ikijumuisha nyakati maalum za shughuli na masomo mbali mbali, muda umetengwa kwa kwandikwa upande wa juu na siku za wiki upande wa kushoto kwa wima.

Maeneo yale yaonekana kuwa ya maktaba. Mtu moja aliye na ulemavu fulani, ameketi kwenye gari lenye magurudumu, huku amebeba vitabu kwenye paja lake. Mkono moja amevalia saa, na mwengine anatumia kusongesha gari lile.

Kitabu cha somo ya kiswahili limefunuliwa. Upande wa juu una maandishi yanayosema kipindi cha pili. Kuna mchoro wa mzee na mtoto uliorudiliwa. Upande wa chini kuna nambari ya ukurasa huo.

Mlango ni ya rangi ya kahawia, na kuna mabango nyeupe yaliyoandikwa kutumia wino nyeusi, ya kuonyesha maabara inayotumika na wanakemia na bayolojia katika masomo yao.

Jengo lina mlango nyekundu na michoro ya wanyama aina tofauti ukutani. Nyuma yake, kuna mti mrefu ulio na matawi ya kijani kibichi na maua ya kupendeza. Nyasi imekatwa na kukauka kwenye ardhi.

Mlango wa mbao ngumu ulio na muundo wa paneli na lina rangi ya kahawia linaonekana kuwa wazi. Upande wa juu kuna lebo nyeupe iliyoandikwa kidato cha kwanza R huku upande wa kushoto kuna mpini wa kufunga na kufungua.

Kitabu cha somo ya afya, usalama na maadili linalotumika na wanafunzi wa darasa la pili, toleo ni la tatu na lina mchoro ya watoto wasita limewekwa juu ya meza.

Ukutani kuna mchoro unayoonyesha safina ya Nuhu ambayo pia imeandikwa pale kwa kutumia rangi ya buluu. Wanyama tofauti wa aina ya twiga, tembo, bata wanaonekana pale. Mbele ya jengo kuna mapambo ya njia ya lami inayoongoza kuelekea lango la upande wa kulia.

Watu wa jinsia ya kiume na kike wamevaa nguo ya rangi nyekundu. Wamesimama huku wengine wameketi. Usoni wanaonekana kuwa na furaha. Dada watatu wanaonekana kuwa na ulemavu fulani. Bendera ya Kenya na ya nchi tofauti tofauti inaonekana pale.